Hawa ni kundi la watu wangi wao wakiwa wanawake na watoto wamekusanyika nje ya jengo wengine wamekaa chini na wengine wamesimama inaonekana kama mkusanyiko wa jamii au foleni ya kusubiri huduma fulani.